Barabara nyingi zilizo na uelekeo tofautitofauti, nyingine iko juu kuna magari yanayosafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. kuna mabango makubwa, taa za barabarani na nyumba pembezoni mwa barabara na majani na miti.

Watu watano wamo barabarani pamoja na gari kubwa, wa tatu wapo juu ya gari wakipanga takataka na wawili wapo chini wameshikilia majaba yanayo tumika kuwekea taka nakupandisha juu ya gari ili wapeleke takataka hizo jalalani.

Watu wengi wapo katika barabara ya mtaa wakifanya usafi wa kukusanya takataka zilizopo pembezoni mwa barabara na kuweka kwenye mifuko, ili kuweza kuweka mazingira safi wengine wakiwa wamekaa pembezoni mwa nyumba iliyopo nyuma yao.